Mwanamke mmoja ambaye amevalia gauni ya rangi ya kijani kibichi anaonekana akiwa amemshikilia mtoto ambaye amelala. Mtoto huyo amefungwa na kitambaa cha rangi ya pinki.

Mtu mmoja amelala kwenye kiti cha meno, anaonekana kupokea matibabu, amevalia bibu ya bulu upande wa kulia kuna daktari aliyevaa koti nyeupe, barakoa ya bulu na glovu nyeupe.

Mwanamme mmoja ambaye anaonekana kama muuguzi anamfanyisha mgonjwa mazoezi, ameinua mguu wake huku akitazama mgonjwa, nyuma yake mlango umefunguliwa.

Wanawake wawili ambao wamefaa sare maalum ya nurse wako katika wodi ya watoto. Wote wawili wanawaangalia watoto moja wao amemshika mtoto ambaye amevaa nguo za rangi ya Pinki

Mtaalam wa meno ambaye amevaa koti nyeupe la daktari na maski anaonekana akimchunguza au kutibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa huyo amevaa nguo ya rangi ya pinki.

Mwanamme ameketi na amevaa shati la kijani na barakoa ya buluu anapokea shindano kwenye mkono wake wa kushoto, mwanamke ambaye anayeonekana kuwa mhudumu wa kiafya amevaa sare ya buluu na nyeupe na barakoa anampa shindano.

Kifurushi cha dawa kinachoitwa SlowFe ambacho ni kiongelela cha chuma kinachotolewa polepoleni mwilini kinaonekana kuna jina ya bidhaa aina kufurushi hicho kina vidonge isitini kuna msitari mkuu Gentle to your system kuna kauli ya utangazaji ambayo inasema inapendekezwa na madaktari nambari moja.

Chupa ya rangi nyeupe yenye kifuniko cha rangi nyeupe inaonekana ikiwa kando ya sanduku ambalo linaonekana kuwa lilikuwa limebeba chupa hiyo, kando ya sanduku hilo kuna vidonge viwili vya rangi nyeusi.

Wanawake wawili wakuu wanaonekana na mtoto mchanga. Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mtaalum wa afya kutokana na mavazi yake meupe na jinsi alivyoshika mtoto akimshughulikia kwenye mkono wa mtoto huyo. Anaonekana akifanya kitu kwa umakini mkumbwa labda akitoa sindano au akichukua sambuli.

Eneo lililojaa maji pengine kutokana na mafuriko inaonekana. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo yaliyo tapakaa, mbele yao kuna mtoto ambaye amevaa fulana nyekundu akitembea majini na nyuma yake kuna mtu mzima aliyefaa fulana nyeupe.

Kundi la kitaalam wa afya. Madaktari na wauguzi wameonekana wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji wakifanya oparesheni. Wote wamevalia mavazi ya upasuaji ya bluu, kofia za upasuaji na barakoa. Zana muhimu za kuzuia maambukizi katika mazingira ya hospitali.

Muuguzi ambaye amevaa sare maalum, na barakoa ya rangi ya buluu ameshika sindano kwa mkono mmoja na chupa ya kioo kwa mkono mwingine, anavuta dawa kutoka kwa chupa hiyo kutumia sindano

Mwanaume aliyevaa nguo nyeupe zinazofanana na koti la maabara anajishughulisha na kazi fulani . Kichwani amevaa kifaa chenye taa ndogo kama vile tochi ya kichwani ambayo mara mingi hutumika na wataalam wa afya.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia suruali ya rangi nyeusi, barakoa ya rangi ya bluu na fulana ya rangi ya pinki iliokolea. Anaonekana akiwa amelala chini kwa kitanda. Kando yake kuna mhuguzi ambaye amevalia koti la maabara.

Mtaalamu wa kiafya ambaye ni mwanaume mweusi amevaa koti jeupe la daktari juu ya shati ya rangi ya pinki ana miwani na anaonekana akimwangalia kwa makini mgonjwa huku akishikilia mkono wake . Koti lake linaonekana kuwa na beji au nembo yenye neno doctor na nembo nyingine ya bluu.

Moto unaonekana wazi ukiwa na miale mikali ya rangi ya chungwa, nyekundu na njano ikionyesha nguvu ya moto, moshi nyeupe unaonekana ukipanda juu ukithibitisha ukubwa wa moto, nyuma ya moto kuna sileto za miti au vichaka, zikionyesha kuwa moto unateketeza eneo la siri yenye mimea.

Chupa tatu za virutubishi vya calcium ambazo zimetengenezwa na kampuni tofauti zinaonekana. Chupa ya Kwanza ambayo iko katika upande wa kushoto imetengenezwa na kampuni inayoitwa Nature Made Calcium. Chupa hiyo ni ya rangi ya kahawia iliyo na kofia ya njano. Lebo yake ina rangi ya njano na nyekundu.

Eneo la tukio la maafa linaonekana ambapo jengo limeporomoka na kuacha rundo kubwa la vifuzi na mabaki ya ujenzi. Ni wazi kabisa kuwa hili eneo ni la operesheni la uokoaji. Kuna kikundi cha waokoaji, angalau wanne wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga.

Kundi kubwa la wadudu wanaoonekana kama nzige wanaruka angani na kutua kwenye miti na mimea. Anga Lina mawingu meupe yaliyotawanyika na chini kuna eneo la kijani lililofunikwa na nyasi na vichaka. Baadhi ya vichaka vimeonekana kukeuga rangi kuwa nyekundu kahawia labda kutokana na uharibifu uliosababishwa na wadudu hawa.

Cupa ya plastiki ambayo ina kifuniko ya manjano inaonekana, chupa hiyo ina vidonge ndani na ina virutubisho vya iron .

Mwanamke anayeonekana kuwa mgojwa amelala kwenye kiti ya meno, akiwa amefunikwa na kitambaa cha pinki , mdomo wake umefunguliwa na anaonekana kuwa anafanyiwa uchunguzi au matibabu ya meno.

Eneo la makaburi labda ya kiisilamu linaonekana kwa sababu ya sura ya makaburi mengi huenda kuna makaburi mengi katika eneo hilo kuna kitu kinachoonekana kama chombo kikubwa cheupe kikiwa kimewekwa juu ya meza ndogo au kinara chenye miguu minne labda kinatumika kwa madhumni ya kidini au sherehe .

Mlinzi mmoja ambaye anaonekana kama wa jinsia wa kiume ananawa mkono, amevalia sare za rangi nyeusi , booti za rangi nyeusi barakoa ya rangi ya buluu.

Kundi kubwa la nzige wanaruka angani na kutoka kwenye miti. Kuna idadi kubwa sana ya nzige, wengine wakiwa wametanda angani kama wingu na wengine wamefunika matawi ya miti. Baadhi ya nzige wako karibu na wanaonekana vizuri, huku wengine wakiwa mbali na wanaonekana kama nukta ndogo angani.

Bidhaa mbili zinazohusiana na dawa za kutuliza maumivu, zinaonekana zikiwa zimewekwa katika ufungashaji unaofanana labda katika mradi wa kubuni au sampuli za bidhaa.

Mwanaume mmoja, anayeonekana kuwa mtaalam wa kiafya amesimama. Amevalia koti jeupe la maabara na barakoa ya buluu usoni ikionyesha, tahadhari za usalama au mazingira ya kimatibabu. Mikono yake imenyooshwa.

Mkulima ambaye anaonekana kuwa wa jinsia ya kiume, amevalia maski, kofia ya rangi ya ghaki , shati la rangi nyeupe na suruali ambayo hatuwezi ona vizuri, ananyunyizia mimea dawa.

Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kama daktari wa meno amevalia nuo za upasuaji za rangi ya buluu iliyokolea ,barakoa ya rangi ya buluu na nywele fupi ,chini yake kuna mwanume ambaye ameketi ambaye amevalia mihiwani na amenyanyua kinywa chake.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia nguo za kujikinga za rangi ya kijivu, glovu za rangi ya kijani kibichi na maski ya rangi ya kijivu. Anaonekana akiwa amebeba mkebe mgongoni .Ananyunyizia mimea dawa.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa amemshika mtoto mdogo mikononi mwake. Mtaalam wa afya anayeonekana kama nesi au daktari amevaa sare ya blue na barakoa amejikunja kidogo na anaonekana akimchunguza au kumfanyia utaratibu fulani mtoto.

Chupa ambayo inabeba virutubishi vya vitamini D3 inaonekana. Virutubishi hivyo zimetengenezwa na kampuni ya Nature's bounty na imewekwa kwa chupa ya rangi ya kijani kibichi.

Chupa za vioo ambazo zina vifuniko vya rangi ya manjano vimeekelewa juu ya meza. Dawa hii inaweza tumika mara tano.

Wodi ya hospitali hasa ile inayowezakuwa wodi ya watoto wachanga inaonekana kutokana na kuwepo kwa vitanda maalum vya watoto na vifaa vingine vya matibabu, kuna wauguzi wawili ambao ni wa jinsia ya kike waliovaa sare ya kimatibabu.

Bango la matangazo kutoka kwa kliniki inayotoa matibabu ya magonjwa mbalimbali linaonekana. Duka hilo linaonekana kuwa, duka la miti shamba kutokana na uwepo wa mimea za chupa za vinywaji, kwenye rafu upande wa kushoto.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama anaonekana kama ni muuguzi kwa vile ambavyo amevaa, amevalia barakoa ya rangi ya buluu na glafu za rangi nyeupe amenyanyua kinywa cha mwanaume mwenzake ambaye ameketi chini na amavalia bibi ya rangi ya buluu.

Chupa ndogo nyeupe ya dawa inaonekana. Juu ya chupa kuna lebo lenye rangi. "Ibrufen" limeandikwa kwa herufi kubwa nyeusi. Chini ya neno hilo kuna bau za msimbobau.

Mwanamume mmoja ambaye ameketi kwa kitanda ambacho kiko karibu na mlango wa rangi ya kijivu. Anaonekana akiwa ameshikilia kichwa chake na ameinamisha kichwa chini. Mbele yake kuna karai ya rangi ya buluu.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa linaonekana. Maji ya rangi ya kahawia yamefunika ardhi yakifikia hadi sehemu za chini za majengo. Kuna watu wawili wanaoonekana wakiwa ndani ya maji.

Sanduku ya rangi nyeupe yenye maandishi ya rangi nyekundu ambayo imebeba dawa za Azithromyoin tablets inaonekana , sanduku hilo limebeba dawa sitini zikiwa katika vikundi vya dawa tatu, mbele yake kuna kikundi kimoja cha dawa hiyo.

Hali ya ukame na matokeo yake mabaya yanaonekana katika eneo kame, kuna mifugo mikubwa ya mnyama inayoonekana kama ngombe au ngamia iliyokufa na kubaki kama kiashiria cha janga la ukame. Hii inaonyesha hathari mbaya ya ukosefu wa maji na malisho kwa mifugo.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe ambalo la kawaida huvaliwa na wataalam wa afya anaonekana akifanya utaratibu kwenye mkono wa mtoto ambaye ameketi mbele yake. Mkono wa mtoto huyo umeonyeshwa wazi na mwanamke huyo ameshikilia shindano.

Mtu amevaa vazi la kujikinga la rangi nyeupe, barakoa nyeusi ya gesi na glavu za kijani. Anaonekana akifanya kazi ya kudhibiti wadudu au kufanya kazi ya usafi wa kina kwani anashika kifaa cha kunyunyizia chenye hosi ndefu ya manjano na pambu nyeusi nyuma yake.

Muundo wa jengo ndogo labda kibanda au store unaonekana ukiwa umejengwa kwa mbao na vifaa vinavyofanana na hivyo, mbele ya jengo hilo kuna eneo la ardhi tupu ambalo linaonekana kuwa na udongo mwekundu.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevaa sare za kazi na kofia ngumu wakifanya kazi kwenye eneo la uharibifu mkubwa. Inaonekana kama eneo la jengo lililoporomoka au eneo la ajali kubwa.

Mtu mzima anaonekana anasaidia mtoto kunawa mkono ikiashiria umuhimu wa usafi hasa wakati wa janga la COVID-19 mtu huyo mzima anaonekana kuwa mwanaume amevaa kofia na shati la milia na barakoa ya bluu.

Mwanamke aliyevaa sare nyekundu ya afya na barakoa ya bluu, anaonekana kuwa mtaalamu wa kiafya, ameshikilia mfano wa meno na anatumia kalamu konyesha kitu juu yake. Hii inaashiria kuwa anatoa maelezo au elimu.

Mwanamke aliyevaa barakoa nyeupe amemshika mtoto mchanga mikononi mwake inaonekana kuwa mama huyu amemshikilia mtoto wake mtu mwingine aliyevaa sare nyeupe labda muuguzi anaonekana upande wa kushoto akimpa mtoto shindano au chanjo mkononi.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mzee ameketi kwenye kiti na mkono wake umeshika uso wake, anaonekana kama mtu analia au anaficha machozi, amevalia nguo za kitamaduni za rangi ya njano na nyekundu zilizo pambwa kwa shanga na mikufu, kwenye mkono wake ana bangili.

Mwanamke mmoja ambaye anonekana kama daktari amevalia miwani na nguo za upasuaji za rangi ya bluu iliyokolea. Anaonekana akiwa amemshika mtoto mchanga.

Mtu mmoja anasafiri kwenye mtumbwi uliojaa mizigo. Anapitia eneo lililofurika maji mengi. Mtu huyu ambaye anaonekana kuwa mwanamme, amevaa koti jekundu na kofia nyeusi na anasimama mbele ya mtumbwi akitumia fimbo kusukuma mashua au kuongoza njia.

Tangazo la kliniki ya miti shamba ya masai, linaonekana. Tangazo hilo linasema, pata tiba kwa asili, kwa asilimia mia moja, ndani na nje ya Tanzania. Wamepanga nambari yao hapo chini ili mtu aweze kuwapigia.

Wauguzi watatu wanaonekana wakiwa wamesimama wamevalia shati za rangi nyeupe na mmoja amevalia glovu za rangi nyeupe anaonekana akitoa uchafu kwa maskio ya mama mmoja ambaye anaonekana kuwa mzee.

Mikono na magoti ya mtoto mdogo yanaonekana. Hayo, yanaonekana kama yanayokuwa na madoa, kuna miguu ya mtoto mwingine inayoonekana kwa sehemu ya kulia.

Wanawake wawili wamo ndani ya chumba kinachoonekana kama kituo cha afya, mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mtaalam wa kiafya amesimama akimsaidia mwanamke mwingine aliyeketi. Mtaalam huyu amevaa nguo za bulu.

Chupa ya rangi nyeupe ya dawa ,ambayo ina kifuniko cheupe chenye mistari ,inaonekana ikiwa juu ya meza . Nyuma ya chupa hicho kuna bango au sticker yenye msimbo ya QR , inayoonekana kama malipo ya Mpesa.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke amevaa kifaa kamili vya kujikinga amevaa kofia nyeupe ya matibabu ,barakoa ,gaoni ya kujikinga ya rangi ya njano iliyokolea na glafu nyeupe , mtu huyo amesimama karibu na meza yenye chupa za maji na vitu vingine vinavyofanana.

Mtu mmoja amevalia surupwenye ya rangi ya buluu iliyokolea, viatu vya rangi ya krimu, glovu za rangi ya kijani buluu, maski na kofia ya rangi nyekundu. Anaonekana akiwa ameshikilia mashini kwa mkono wake.

Mwanaume mmoja amesimama karibu na tangazo la daktari ambaye anasema ana dawa za mapenzi , nguvu za kuime ,kumfungua mwanamke au mwanamme ,na amepeana nambari yake .

Kitu kinachoonekana kama kibuyu au chombo cha utamaduni kinachoweza kutumika kwa madhumni mbalimbali kinaonekana. Kibuyu hicho kimetegenezwa kwa matunda ya mti wa kibuyu na kina umbo la duara mbili zilizounganishwa, moja juu ya nyingine. Ina rangi ya kahawia iliyokolea ikiashiria kuwa kimekaushwa.

Mama mmoja, ambaye amevalia shati la rangi ya kaki, barakoa ya rangi ya buluu na ana nywele fupi, anaonekana akidungwa sindano kwa mkono wake wa kushoto na muuguzi.

Mikono miwili ya mtu inaonekana ambaye ni ya rangi nyeusi mkono wa kushoto umeshikilia kipande kidogo cha karatasi kilichoandikwa ambacho kinaonekana kama kadi, mkono wa kulia umeshikilia chupa ndogo nyeupe yenye kifuniko ambayo inaezakuwa chupa ya dawa.

Wanawake wawili wanatabasamu. Inaonekana wako katika daktari wa meno. Mwanamke aliye mbele mwenye kipara, anaonekana kuwa mgonjwa. Ametoa ishara ya gumba juu kuashiria kuridhika au kwamba, kila kitu kiko sawa.

Masanduku mawili ya kadi yaliyopakwa rangi nyeupe na njano yanaonekana, moja ya masanduku hayo limefungwa kidogo likionyesha ndani yake kuna vitu vidogo, huenda chupa ndogo za dawa.

Mwanamke moja ambae amevalia mavazi ya nesi na miwani anaonekana akimpatia mtoto mchanga chanjo kupitia kwa mdomo. Mtoto huyo amebebwa na mwanamke anaeonekana kua mlezi wake.

Chupa ya dawa inayoitwa Brucan Capsule inaonekana. Chupa hio ina label ya kijani na nyeupe na inaonekana kuwa na maelezo kuhusu dawa ndani yake. Kwenye label maneno brunas afrikanas extract a hundred mg yanaonekana wazi kuonyesha kiambato kikuu.

Mikono miwili ya mtu mzima inaonekana ikiwa imeshikilia chupa ya dawa na kidonge kimoja. Mkono mmoja ulioshikilia chupa ndogo nyeupe ya dawa yenye lebo ya rangi ya machungwa.

Mwanaume aamevaa koti jeupe la dakari na ameweka tochi ya kichwani, anaonekana akizungumza kwa umakini, huku akitumia mikona yake kuelezea jambo fulani na mwanamke.

Mwanamke aliyavaa koti jeupe la maabara anayeonekana kuwa mtaalamu wa tiba amepiga magoti akimsaidia mgonjwa mwanaume amevaa shati la bluu na nyeupe ambaye amepiga magoti juu ya mkeka wa rangi mbalimbali.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa, amevaa shati jeupe na azungumzia wanafunzi. Wanafunzi wenyewe ni wengi wakiwa wamekaa kwa madawati ya mbao na kila mmoja ana kifaa kinacho onekana kuwa kama kompyuta ndogo.

Mhuguzi mmoja amevaa barakoa na koti ya rangi nyeupe. Ameinama kudunga mwanamke sindano ya chanjo katika mkono wake wa kushoto. Mwanamke huyo amekaa kwa kiti cha mbao. Kando Yao, kuna mkebe wa rangi ya blue .

Mafuriko makubwa yamefunika ardhi na maji meusi na yenye matope. Kuna barabara iliyopita katikati ya maji hayo na sehemu zake zimefunikwa kabisa.

Wanawake wawili wanajishughulisha na maji machafu, labda wanajaribu kuondoa maji au kusafisha eneo fulani lililofurika. Upande wa kushoto kuna mwanamke aliyevaa shati ya blue na jeans akimwaga maji kutoka ndoo nyeupe.

Mwanamke mhudumu wa afya anayefanana na nesi kutokana na vazi lake jeupe lenye mistari ya blue akifanya utaratibu fulani kwenye kidaro cha mwanamke mwingine aliyeketi mbele yake.

Sanduku jeupe Lina mistari ya rangi nyekundu na blue . Lina maandishi yanayoelezea maudui yake kama vile linamaanisha kuwa chanjo hili ni la magonjwa kama ya surua na Rubella.

Watu watatu wanaonekana wawili wakiwa watu wazima na mtoto mchanga. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa muuguzi, amevalia sare nyeupe yenye mistari miekundu na ana miwani. Ameinama na anaonekana akimuhudumia mtoto.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa nguo nyeupe zinazofanana na makoti ya mahabara wakiwa wamesimama nje katika mazingira ya kijiji. Inaonekana kuwa shughuli ya elimu au maonyesho inayoendelea pengine kuhusu usafi mikono au maji.

Kampuni ya SIHA imetoa bango ikitangaza kuwa na dawa inayotibu na kumaliza matatizo ya kuumwa na kichwa na matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara.

Daktari amevaa kanzu nyeupe ya kitabibu na taa maalum kichwani akimtibu mgonjwa. Mgonjwa huyo ni mwanamke ambaye ameketi mbele ya mtaalam huyu. Mkono wake umelazwa juu ya meza.

Mgonjwa amelala chini akifanyiwa matibabu ya meno. Mgonjwa huyu amelala kwenye kiti cha meno na amefungua mdomo wake. Mtaalam wa meno ambaye mikono yake tu ndio inayoonekana, anatumia kifaa cha meno chenye mwanga wa blue ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Chupa ndogo ya kioo yenye chanjo inaonekana, kwenye lebo ya chupa hiyo kuna maandishi yanayosomeka MMR measles Mumps Rubella Vaccine ,nyuma ya chupa hiyo kuna sindano iliyo lala chini.

Mvulana na msichana wanachota maji. Mvulana amevaa fulani nyekundu na amepiga magoti karibu na chanzo cha maji. Msichana amevalia fulani ya blu na surwali la blu amekaa karibu na mvulana.

Kuna chupa ndogo, inayoonekana kama chupa ya chanjo ya homa ya manjano. Karibu na chupa hiyo kuna sindano, kwa mkono wa kulia, kuna chupa ya kahawia iliyojaa vidonge vya rangi ya machungwa.

Meza ya soko inayouza bidhaa za kitamaduni, inaonekana. Kuna safu ya chupa na mitungi, iliyojaa vitu mbele, ambavyo vinawezakuwa viungo, asali, mafuta au bidhaa nyingine za asili zinazouzwa.

Watu wawili wanajaribu kuvuka barabara ilio funikwa na maji mengi. Moja wao anaskuma pikipiki kutoka nyuma huku amesimama ndani ya maji. Mwingine, anaonekana akiwa ameketi juu ya pikipiki hio.

Mgonjwa ameketi kwenye keti huku mdomo ukiwa wazi, akimwezesha daktari wa meno kuangalia hali ya meno yake, kabla ya kudhibitisha njia sahihi ya kutibu.

Watu wanne wako katika mazingira ya matibabu au urekebishaji. Watatu wamevaa makoti meupe ya maabara kuonyesha kuwa ni wataalam wa tiba. Mtu wa katikati amevalia mkanda maalum na anashikiliwa na fremu ya chuma iliyo juu.

Mtu mmoja anayeonekana kutoka nyuma, anakimbia katikati ya kundi kubwa la wadudu wanaoruka ambao wanaonekana kuwa nzige. Mtu huyo ameinua mikono yake juu kana kwamba anajaribu kuwaogopesha hao wadudu.

Watu sita wamesimama, inaonekana ni tukio la utoaji wa msaada au mkutano. Mmoja wao anaonekana akiwa amevaa sare ya kijeshi au polisi ya rangi ya kaki na kofia nyeusi.

Wanawake wawili wako kati wako ndani ya chumba kinachoonekana kama wodi ya hospitali kwa sababu ya kitanda kilicho nyuma yao, mwanamke aliyeupande wa kushoto ambaye ana nywele fupi za rangi nyekundu kahawia na amevaa sweta nyeusi juu ya gauni ya rangi ya manjano, anapanga rundo la nguo na blanketi.

Wanakijiji ambao wamebeba viandarua wamepiga foleni, huku wakingoja wapewe vyakula vya msaada, kuna gari ambalo limeegezwa, ambalo limebeba vitu kadhalika.

Tukio la chanjo linafanyika, mwanamke mwenye nywele za rasta na kinyago cha bluu soni ameketi huku mkono wake wa kushoto ikinyooshwa wa ajili ya kupokea sindano.

Watu wawili wanaonekana, mwanamke mgonjwa na mtaalam wa afya, ambaye anaonekana kuwa daktari wa meno. Daktari huyo amevalia koti refu jeupe la daktari. Barakoa ya njano usoni na glovu nyeupe.

Wanaume wawili wamevaa barakoa usoni, jambo ambalo linaashiria kwamba picha hii ilipigwa wakati wa janga la kiafya kama Covid 19. Kuna mwanamume mmoja aliyevaa koti jeupe, na barakoa ya buluu anaonekana akizungumuza huku akiwa ameshika maikrofoni.

Mwanamke anayeonekana kuwa mhudumu wa afya. Amevaa glovu nyeupe na anaonekana akimchunguza au kumtibu sikio la mwanaume aliyeketi mbele yake. Mwanaume huyo amevaa koti ya rangi ya kahawia.

Moto mkubwa umewaka na kutoa moshi mweusi na mnene unaopaa juu angani, inaonekana kuna gari kubwa labda basi au lori linalo ungua kabisa ingawa ni vigumu kuliona vizuri kwa sababu ya moto na moshi.

Mhuuguzi anamdunga shindano mtoto kwenye mkono. Mwanamuke mzima ambaye uenda akawa mlezi wa mtoto, amemishkilia mtoto kwa utaratibu na kumuangalia usoni.

Kuna watu watatu, mmoja ameketi upande wa kushoto. Amevaa shati ya rangi ya pinki na suruali ya rangi nyepesi na anaonekana kuwa mzee. Wengine wawili wamesimama, wote wamevalia fulana za rangi ya blue nyepesi.

Watu wawili wanatembea kwenye maji yaliyotwama barabarani jambo ambalo linaashiria mafuriko, mtu wa kwanza upande wa kushoto amevaa kofia nyekundu, jaketi nyeusi na shati la kijani.

Mwanamke mmoja amesimama, amevaa fulana nyeupe yenye nembo ya kijani na buluu. Na suruali ya jinsi ya buluu. Anatabasamu na anaonekana akiwa ameshikilia chupi, yenye taulo za hedhi.

Mkebe wa rangi ya machungwa na blue , umeinamishwa. Kuna tembe za rangi ya dhahabu zinazomiminika kutoka kwa mkebe huo. Tembe hizo zafaa kusaidia watu kuwa na mifupa yenye nguvu.

Daktari anampatia mtoto dawa kupitia kwa mdomo. Mwanamke anayeonekana kama mlezi wa mtoto huyo, amemshikilia huku nesi wawili wakiwa wamesimama kando yao. Mbele yao, kuna meza iliyotandikwa kitambaa cha rangi nyeupe.

Mwanaume mweusi ambaye ni daktari amevaa koti nyeupe la daktari na miwani. Anaonekana akichunguza sikio la mgonjwa kwa kutumia kifaa cha kuchunguzia sikio.

Mwanamke ameketi kwenye kiti amevaa sweta ya pinki, na barakoa ya buluu na anaonekana akipokea sindano kwenye mkono wake wa juu. Muuguzi, amevaa pia barakoa anampatia sindano.

Mwanamme amevaa kofia ya buluu, barakoa na koti jeupe akifungua bidhaa. Amekaa kwenye meza iliyojaa chupa za rangi nyeusi, anaonekana akiweka chupa moja ndani ya boksi ya rangi nyeku.

Chupa ndogo ya kioo ya chanjo iliyowekwa juu ya sehemu nyeupe labda meza au counter inaonekana. Chupa hii ina lebo nyeupe yenye maandishi ya blue na machungwa.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalam wa afya amevaa sare ya matibabu ya rangi ya blue iliyokolea na barakoa ya blue usoni, ishara ya tahadhari ya kiafya. Anashika sindano kwa mkono wake mmoja na chupa ndogo ya dawa kwa mkono wake wa pili.

Watu wawili wamevaa mavazi maalum yakujikinga, yanayo fanana na mavazi yanayo tumika kwa usafi au kuua viini, wote wawili wamevaa suti nyeupe kutoka kichwani hadi kwa miguu.

Mwanamke anayeonekana kuwa daktari wa macho. Amevaa koti jeupe la mahabara, miwani na glovu nyeupe. Anatumia kifaa cha uchunguzi wa macho akichunguza macho ya mtoto mdogo.

Mkono moja uliyovaliwa kinga za matibabu ya rangi ya kijani bluu. Umeshika chupa ndogo ya dawa na sindano iliyo na mizani ya kipimo. Kinga iliyovaliwa ni safi ikiashiria mazingira ya matibabu.

Daktari wa jinsia ya kiume, amevaa koti jeupe la maabara, akiwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa cha hospitali. Nyuma yake kuna kifaa cha matibabu, kinachoonekana kuwa kama mashine ya kupumulia, au kifaa kingine cha kusaidia kupumua. Pamoja na vifaa vingine vya hospitali.

Wanawake wawili wanaonekana wakizungumza. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti maalum cha meno, kinachopatikana katika vituo vya meno, akimwangalia mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa daktari wa meno.

Chupa ndogo ya plastiki ambayo ina kifuniko cha rangi ya machungwa. Ndani ya chupa hiyo kuna kiolevu cha rangi ya njano na label inayosomeka " Sampuli ya mkojo" ikionyeshwa kuwa inahusiana na uchunguzi wa kimatibabu.

Mama na mtoto wake mchanga, wako katika mazingira ya kituo cha afya. Mama amevaa nguo ya blue na amebeba mtoto wake. Anatabasamu kwa furaha akimtazama mtoto. Karibu naye, kuna mhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa na glovu akitoa huduma kwa mtoto huyo.

Mwanamke amevaa nguo za upasuaji, za rangi ya kijani. Ambazo kwa kawaida, huvaliwa na wafanyikazi wa matibabu. Ameinama kidogo na anaonekana akishughulikia kitu kilichofunikwa kwenye kitanda. Amevalia glovu nyeupe mikononi.

Mikono miwili inaonekana iliyovalia kinga za blu zikishika sana mbalimbali za meno. Upande wa kushoto mkono mmoja umeshika sana inayofanana ya kuchimba meno yenye rangi ya zambarau na medali.

Mgonjwa amefungua mdomo, ili kumwezesha daktari Mercy, ambaye ni wa meno, kuangalia hali ya meno yake, kabla ya kuthibitisha matibabu ambayo yanafaa ili aweze kuponywa.

Chupa ya lastiki yenye kifuniko cheupe imejaa kiolevu chenye rangi nyekundu. Kiolevu hicho kinaonekana kama juisi ama dawa. Kwenye chupa kuna lebo yenye rangi ya kijani kibichi na zambarau ikiwa na mandishi ya HB.

Mwanamke mmoja wa dini ya kiislamu, amesimama kwa arthi kavu. Kuna miti ambayo haina maytawi imekauka, Mwanamke mwenyewe amejishika kiuno.

Chupa za kioo mbili zipo mbele ya sanduku ndogo la rangi ya bluu na nyeupe la kubebea dawa. Chupa hizi zina dawa ya virusi vya surua mabusha na rubella.

Watu wawili wamebeba mitungi ya dawa mgongoni, ambayo hutumika kwa kunyunyizia dawa za kuua vijidudu. Jambo ambalo linaashiria kuwa tukio hili, linaweza kuwa la kushughulikia tukio la kiafya ya kuhatarisha kwa milipuko wa ugonjwa wa Covid

Mwanaume mmoja amevaa koti jeupe la maabara na kinga mikononi za blue akiwa ameketi kwenye benchi ya maabara anaonekana akifanya kazi ya utafiti mbele yake kuna sahani kadhaa za battery zenye rangi ya machungwa.

Bidhaa kadhaa za miti shamba zinazoonekana kuwa za matibabu au urembo zimepangwa kwenye sakafu nyeupe. Bidhaa kuu zinaonekana ni sabuni mbili zenye rangi nyeusi.

Sanduku nambari kumi na saba, limewekwa karibu na ukuta. Sanduku hilo ni ya rangi ya kijani na nyeupe. Kuna chanjo tatu, za surua, mabusha na rubela zimewekelewa juu ya meza. Chanjo moja limebebwa kwa mkono.

Kuna watu watatu. Mwanamke wa kwanza upande wa kushoto, amevalia koti jeupe la mahabara, barakoa ya blue na anaonekana kama mtaalam wa kiafya. Ameinama kidogo kuelekea kwa meza.

Sanduku la dawa jeupe linaonekana lenye mandishi muhimu yanaysoomeka vidonge vinne. Chini ya sanduku kuna vipande viwilii vya vidonge. Kila moja likiwa na vidonge viwili vya rangi ya manjano.

Darasa la shule pengine katika shule ya msingi, inaonekana ambapo kuna wanafunzi na mwalimu wanaonekana wakiwa ndani. Inaonekana kuwa ni wakati wa janga la covid-19 kutokana na matumizi ya barakoa.

Mwanamke mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa muuguzi, amevaa koti jeupe na anapiga sindano mtoto mchanga kwenye mkono. Mtoto huyu amebebwa na mamake, ambaye anamsaidia na kumtazama kwa uangalifu wakati wa chanjo.

Wanawake watatu wanaonekana, wawili kati yao wakiwa wamevaa sare, zinazofanana na zile za wauguzi, na mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mama. Wako karibu na kitanda, kushughulikia watoto wachanga.

Mwanamme amevaa koti ya rangi nyeupe ya maabara na barakoa ya rangi ya buluu, amefungua sanduku. Na kutoa mkebe wa plastiki, ulio na kioevu cha rangi ya kijani. Nyuma yake kuna sanduku kadhaa zenye maandishi, ya saa na joto ambayo yanaonekana vizuri.